Haya ni maegesho ya magari mapya na ukiangalia hizi gari niza aina tofauti tofauti na wanunuzi huja kukagua hizi gari wanunue na wazichukue ikue magari yao pia wanapewa license ya gari pale ya kununua.

Hili ni duka la kibiashara na ni duka lauza bidhaa nyingi kama vile maji, soda, mipira na pia kutoa huduma za Mpesa katika hii duka na pia kuna watu wameketi kando la hii duka wakingoja kuhudumiwa na mwenye duka.

Hii ni mandhari ya sokoni. Kuna wanunuzi na wauzaji. Ukiangalia wengi wao ni wanawake ambao wamekuja sokoni. Baadhi ya bidhaa wanazoziuza ni kama vile kuna nyanya, kuna mapapai, kuna machungwa, kuna mparachichi na kuna nanasi ambayo yamepangwa katika mpangilio uliyo sawa.

Hili ni solo la kuuza shanga na ukiangalia utaona shanga lenye rangi tofauti tofauti ambayo inapendeza na kuwavutia wateja. Pia kuna mama ambaye ameketi chini kwa kiti na natengenezwa hizi shanga na kuziuza.

Haya ni maegesho ya gari iliyo na rangi tofauti tofauti na hii magari ni ya aina tofauti tofauti na kila gari liko na bei yake na mnunuzi hukuja kukagua hizi gari na kuzichukua magari zao baada ya kupewa leseni na idhini ya kuridhi hii gari unakubaliana na wauzaji wa magari.

Hizi ni bunda za noti za pesa na ukiangalia ni noti ya shilingi elfu moja na ni ya nchi ya jamuhuri ya Kenya na kuna mchoro wa mzee hayati Jomo Kenyatta na ngao ya kenya na simba ambao wameshikilia mikuki miwili.

Hii ni meza au kipanda cha kuuzia mboga au matunda sokoni. Hizi matunda zimepangwa katika hali iliyotofauti na hizi matunda ni kama nyanya, kuna hoho, kuna dhania na kuna parachichi ambazo zinavutia wateja ili kunununa hizi bidhaa katika soko.

Huyu ni kuna mtu mwenye ameshika pesa na hizi pesa ni pesa mingi na ukiona ni pesa za Kenya na nadhani ametoa hizi pesa katika benki kuu la Kenya .

Hapa ni soko na ni majira ya usiku usiku, na pia tunaona watu wakiuza vyombo vyao ambayo wameipanga katikati vyombo tofauti tofauti, na kuna mtu mmoja ambaye ameshika vitu vyake kwa mkono wake akiitembeza kuuzia wateja wanaokuja kununua hizi bidhaa.

Kuna watu wawili ambapo mmoja kati yao anapeana pesa na tunaweza sema hii ni katika benki ambapo mtu ameenda kuwekeza pesa zake ili zikuwe katika hiyo eneo la benki. Na pia tunaona ni kama kuna tarakilishi ambayo hutumika kuweka rekodi za mwekezaji ili kusaidia.

Hii ni shilingi ya noti ya shilingi mia tano na ni ya jamhuri ya Kenya, ya kwanza inaonyesha hayati mzee Jomo Kenyatta na kuna ngao na simba wawili ambao wameshikilia ngao. Na noti ya pili inaonyesha viwango ya majengo ya Kenya kama Times Towers .

Hii nikifaa ya kuchotea maziwa inaitwa ATM, na kuna dada ambaye anatoa maziwa katika hii kifaa ameekeza bidhaa zake ili aweze kutoa, kulingana na ile ambaya ameegeza katika ATM.

Hii ni soko ya kuuza bidhaa kama vile viazi, karoti, mbaazi na yote yameeeza kuuuza mahali hapa, tunaona pia viazi zenye nasaha.